Nguzo za chuma za nyaya ya umeme katika kituo cha kusambaza umeme. Nguzo hizi zimetengenezwa kwa chuma, zikichonganishwa zikisimama wima na kutangeneza nyaya nene za umeme.

Shamba kubwa za paneli za solar zilizopagwa katika mistari mirefu na inayofanana ikionyesha mbali hadi upeo wa macho. Paneli hizi zinapakiwa vizuri kwenye ardhi iliyowazi huku kati ya mistari kukiwa na njia dongo dongo za kupita.

Mfumo mrefu wa nyaya za umeme na nguzo za chuma likiashiria kituo cha kusambaza umeme. Nguzo hizo zimetegenezwa kwa chuma kilichounganishwa ili kusimama wima na kutegeneza nyaya nene za umeme.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme na msongo wa juu, ikiwa imesimama wima dhidi ya anga la bluu ililojaa mawingu meupe. Nguzo hizo, ina muundo tatu wa chuma, na sehemu zingine za juu zinazopakwa kwa rangi ya nyekundu.

Safu ndefu ina makabati ya vifaa vya kielectroniki yanayofanana na seja na mfuko ya kudhibiti yakiwa yamepangwa kwa mistari kwenye nyumba safi. Makabati haya yana rangi nyeupe na milango ya kioo ikionyesha vifaa mbali mbali vya kielectroniki ndani yake.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme la msongo wa juu ikiwa imesimama wima dhidi ya anga ya buluu lililo na mawingu meupe yaliyotawanyika. Nguzo hizo ina muundo tatu au chuma cha sehemu zake zikiwa juu ya vibembe.

Familia ya twiga katika hifadhi yao ya asili pengine kichaka wakiwa na twiga wawili wakubwa mbele na twiga mdogo zaidi, bado mchanga ukionekana kwa sehemu ya nyuma ya yule wa kulia.

Kundi la wafanyakazi watatu wakifanya matengenezo kwenye bomba kubwa la maji. Bomba hilo lina rangi ya kijani, njano na lina katika katikati na sehemu iliyogeuzwa ina rangi ya kutu.

Mwanaume aliyevaa kofia na koti la buluu la giza, suruali ya kahawia na barakoa nyeusi akimshika kwa upole kichwa cha twiga mkubwa.

Ndege maridadi wa rangi ya kimanjano na nyeusi. Akiwa ametulia kwenye tawi, zenye manjani ma bichi. Mwili wake ni wanjano wa mkali na mfuwa chenye rangi nyeusi chenye kuvutia.

Ziwa au bwawa tulivu lenye maji meusi yanayoafiki anga la mawingu. Maji yanaonekana swali yakionyesha mawingu meupe juu. Kwenye ukingo wa ziwa kuna kuta za zege zilizojengwa labda kwa ajili ya kudhibiti kiwango cha maji au kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Makazi duni, labda katika mji mkuu wa Kenya ambapo nyumba zimejengwa kwa vifaa vya muda mfupi. Katikati kuna njia ya dedi iliyojuzi na katikati ya maji machafu yanayotiririka, ikionyesha hadhi hizi.

Tembo mchanga mwenye rangi nyekundu ya udongo akijipaka vumbi ya udongo kwenye mgongo wake, na hivo kutengeneza wimbi la vumbi angani. Tembo huyu amesimama kwenye ardhi yenye rangi nyekundu.

Kundi la wafanyakazi wa kiume walioonekana wakifanya kazi kwa bidii kwenye mfumo wa bomba pakubwa yaliyozibwa chini ya ardhi yenye rangi nyekundu. Bomba hizo zinaonekana kuwa za chuma chenye kutu.

Mbana, wa daraja refu la reli, lililoonekana likipitia juu ya ukanda wa Wambi na mbali. Daraja hili linajengwa kwa usuruji, likiwa na nguzo nyingine, zilizosimama wima, zinazo eneza njia ya reli.

Kuna jengo kubwa ya rangi ya njano, na nguzo ndefu, mbele yake kuna sahanamu kubwa ya shaba ya mtu anayesimama juu ya rungo ya mawe akimwashiria kwa mkono wake wa kulia.

Uharibifu mkubwa na juhudi za watu kusafisha eneo baada ya janga pengine mfuriko. Kituo kikuu cha picha ni rundo kubwa la taka na mabaki ya vitu mbalimbali zikiwemo mbao zilizovunjika.

Nyaani mkubwa, mwenye manyoya ya kijivu na kahawia. Ameketi chini na akila mboga. Nyaani huyo anaonekana kuwa na mpali mkubwa kwenye chakula chake, akiwa ameshika kipande cha mboga nyeupe kimkononi mwake na akionekana akila.

Mfanyakazi wa usafi akiwa amejitolea kusafisha mazingira chafu. Amevalia suti ya kazi ya rangi ya kijani kibichi, viatu virefu na kofia ngumu ya rangi ya chungwa, akionyesha kuwa analinda usalama wake wakati wa kazi.

Ambapo kuna watoto wawili. Mmoja akiwa amesimama mbali kidogo na mwengine akitembea karibu na dimbwi la maji chafu. Yule anayetembea amevaa nguo nyeusi na viatu vyeusi huku akishika ndevu zake.

Kundi la wanaume wanne wakifanya usafi katika eneo chafu sana, lenye maji meusi na taka nyingi. Wote wamevaa vesti za njano zinazokuwa kwa ajili ya usalama.

Sehemu mbili tofauti zinaonyesha uvujaji wa maji kutoka kwenye mabomba. Upande wa kushoto, bomba jeusi nene linaonekana likivuja maji kwa nguvu kutoka kwenye kiunguzo cha buluu. Maji yaliyoruka angani.

Onyesho la kuvutia la utamaduni likionyesha wachezaji wanne walioavalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya kahawia. Wamevaa nguo zinazofanana , kofia na manyoya, wengine wakiwa na pambo makubwa ya shingo na masikio.

Twiga anatembea kando ya gari ya safari katika mazingira ya wazi ya savannah . Twiga huyo akiwa na shingo yake ndefu na madoa yake ya rangi ya kahawia na njano yuko upande wa kushoto wa gari.

Kundi kubwa la ndege weupe wakiruka angani wakitengeneza mistari mirefu inayoonekana pande tofauti. Ndege hawa wamepangwa katika makundi madogo wakionyesha uratibu katika safari yao.

Mazingira ya vumbi na matope, yanayowekwa kuishara eneo la kaza ya dunia au taka. Mwanamume mmoja amesimama, akimwagia maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa njano. Kando yake, miti mingi ameweka chini, akifanya kitu karibu na ardhi yenyewe.

Tunawona watu wanne na ndovu wawili. Mtu mmoja amesimama mbele ya ndovu alimpa maziwa kwa kutumia chupa. Mwanamke huyo amevalia sare iliyo juu.

Jiji lina ziwa kubwa mbele. Ziwa lina maji ya rangi ya kahawia na kando kando kuna nyasi ya kijani na miti. Kwa nyuma, jiji linaonekana likionyesha majengo marefu. Baadhi yakiwa ni usanifu wa kisasa mengine yakiwa ni mtindo wa zamani.

Mto mweusi uliojaa takataka unapita katikati ya makazi duni yaliyojaa takataka. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaonekana zikiwa zimejengwa kando ya mto na udongo mwekundu unatawala mandhari.

Vifaru wawili wakubwa labda ya kike na ya kiume wakiwa wamesimama kwenye eneo la wazi enye nyasi ya mito. Kifaru wa mbele yuko karibu zaidi na mti huku nyuma yake vifaru wengine wakubwa zaidi wanaonyesha pembe zake mbili.

Pundamilia wawili wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa nyasi, huku mandhari ya jiji ikiwa nyuma yao. pundamilia hawa wana micihdi yao meusi ni meupe inayong'aa. Mmoja anaonekana akigeuka au akichangamka na mwingine akionyesha ukaribu.

Kundi la watoto na mtu mzima mmoja, wakiwa wameketi chini kwenye udongo, wakiwa wanakila chakula. Mtoto mwengine ametazama juu na mbele, huku mmoja akiwa amevaa kanzu ya rangi ya kijani.

Kundi kubwa la punda milia katika eneo lenye nyasi ndefu zilizokauka. Punda milia wawili wamesimama mbele wakiangalia moja kwa moja mbele, nyuma yao, punda milia wengine wametawanyika kote kwenye mhadhara ya savana.

Mwanamke aliyeketi chini akipika chakula nje karibu na moto, kuna sufuria kadhaa juu ya moto na moshi unapaa. Karibu na mahali pa kupikia kina vitu vingne kama ndoo na plastiki ya vitambaa viliyotundikwa.

Chui mwenye macho ya blue anayeonekana akiangalia moja kwa moja kupitia uzio wa chuma. Uso wake una muundo mweusi na macho yake ya blue yanaonekana wazi, ikionyesha uzuri wake.

Tukio la kutibu kifaru ambaye amelala chini pengine akiwa ametulia na dawa za usingizi. Kifaru huyo ana rangi ya kijivu na sehemu ya kichwa yake imefunikwa kwa kitamba chenye rangi mbalimbali za kuvutia kama vile blue ,zambarau na pinki.

Mtu anatumia mkono wake kung'aa na kubana chupa ya plastiki zilizovunjika na taka nyingine ndani ya pipa kubwa jeupe labda kwa sehemu ya mchakato wa kuchakata au kutupa taka.

Eneo la ujenzi wa daraja kubwa au muundo mwingine wa saruji. Kuna gorongo kubwa la manjano iliobeba ndoo za usaluji na vifaa vingine vya ujenzi. Wanafanya kazi kama wamevalia kofia za usalama za rangi ya bluu na nguo za usalama.

Mwanamke amesimama jikoni akiwa amevaa shafu ya kichwa ya rangi ya bluu nyepesi. Shati la miwilimiwili la rangi ya waridi na broni ya bluu nyepesi huku akiwa amevaa sketi ndefu.

Mjusi anayevutia sana anayejulikana kama mjusi wa mwamba akiwa na rangi angavu ya tofauti. Kichwa chake kina rangi ya chungwa iliyokolea huku mwili wake ukiwa na rangi ya bluu iliyokolea au zambarau na miguu yake pia ikiwa na rangi ya bluu.

Simba wawili wazima wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Simba ndume ana manyoya meusi na mazito yanayoanzia kichwani hadi begani, huku jike akiwa na nyoya laini.

Mtoto wa simba, anayenyonya maziwa kutoka kwenye chupa. Mikono ya mtu inaonekana ikishika mtoto wa simba kwa faragha. Mtoto huyu ananyonya ya kahawia na macho meusi. Maziwa yanayotoka kwenye chupa yake ya rangi ya njano.

Eneo la kijani kibichi likifanana na bustani au hifadhi, lenye miti mirefu na mikubwa. Nyasi fupi iliyokatwa vizuri inaunika ardhi ikionyesha nafasi iliyotunzwa vizuri.

Eneo lenye uchafu mwingi likiwa na mlindo ya mfuko mingi ya plastiki yenye rangi nyeupe na nyinginezo. Mifuko hiyo imetawanyika juu ya ardhi yenye nyasi ya ukundu. Upande wa kulia tunamuona mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke.

Kifaru mchanga mwenye rangi ya kahawia na nyekundu. Akitembea karibu na kundi la watu. Kifaru huyu anaonekana mdogo na bado hana pembe kubwa na ngozi yake ina kikunjo mingi. Mikono ya mtu inaonekana ikimpasa.

Sanamu kubwa ya shamba ya mwanaume wawili wenye sare ya kijeshi imesimama wima kwenye msingi wa mawe ikiwa na ukumbusho wa historia. Karibu na sanamu kuna bango jeusi lenye maandishi yaliyochongwa na tarehe.

Kundi la wachezaji wengi wanafanya tamasha na tamaduni kwenye jukwaa kubwa la mbao. Wamevalia nguo za kitamaduni na wamepambwa kwa manyoya kichwani huku wote wakishiriki wenye ngoma zenye rangi nyeusi na nyeupe.

Rundo kubwa la taka za plastiki zikiwemo chupa na vifupa vikiwa vimefungwa kwenye eneo lenye vumbi. Baadhi ya taka hizo zimebanwa na kuundwa vifuruji vikubwa huku vingine vikiwa vimetawanyika ardhini.

Mto uliochafuliwa, ulitiririka katika ya maandhari ya kikazi dunia. Maji ya mto yamejaa taka nyingi. Zimewekwa mifuko ya plastiki na vitu vingine vinavyoelea. Watu wa kadhaa wanaonekana wakiosha nguo ndani ya mto huo.

Mwanaume, aliyevaa sare ya rangi ya kijeshi, akiwa amebeba bunduki, akisimama karibu na simba aliyelala chini, ambaye anaonekana kama amekufa. Simba huyo, ananyonyi ya kahawia na anareheja yanaonekana.

Kwenye mbuni, ndege mkubwa amekaa chini kwenye kiota chake kinachochungia mayai yake mengi meupe. Ana shingo ndefu ya rangi ya ua ridi na mwili wake mweusi umefichwa chini ya nyasi ndefu kazu mazingira ya wazi.

Kundi kubwa la watu, wakifanya mazoezi ya yoga nje katika eneo ya kijani kibichi. Watu hao wametawanyika kwenye mikeka yao ya yoga chini ya miti mikubwa.

Swara mdogo aina ya diki akisimama kwenye utulivu na nyasi ya kijani kibichi. Rangi yake ya kahawia na madoa meusi mgongoni inafaa afivhike vizuri kwenye mazingira ya msitu.

Tunaliona ziwa dogo lenye maji ya rangi ya kahawia. Tunaona pia watu wanakaa ni kama wanajivinjari wakiwa kwenye meli ndogo ya kujifurahisha.

Rundu kubwa la takataka chafu vikiwa vimewekwa takataka za kimatope, zikiwa zimewekwa juu ya mkokoteni. Mbele yake kuna mwanamke anayevaa koti la rangi ya majano glovu nyekundu hudi ya kijani na barakoa ya bluu

Tembo mdogo anajiosha kwa kutumia mchanga ulio wa wekundu. Kando yake, kuna mwanaume ambaye amesimama na amevaa koti ya kijani na viatu za buti ambapo anaangalia wanyama hawa.

Wanaume wawili wanashughulikia uchafu mwingi karibu na mto uliofurika. Mtu mmoja amevaa mavazi ya kinga na kijani akitumia kifaa cha kuchimba huku mwengine akiwa amevaa shati ya buluu akichunguza eneo hilo.

Kundi la watu, wamaasai, wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama pamoja nje. Maneno, kuruka kwa furaha, yameandikwa juu ya picha yakieleza kimaarifu wanaume wawili wamaasai katika mbao wameruka hewani katika dansi ya jadi la kuruka.

Nyumbu wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu. Nyumbu wa kwanza aliye upande wa kushoto anatupa macho yake moja kwa moja kwenye mbele akiwa na myonyo wa rangi ya kahawia na pembe fupi.

Barabara enye shuguli nyingi iliyojaa magari na watu. Katikati kuna magari kadhaa yaliyopakiwa yakiwemo mabasi na matatu ambayo yamepangwa kwa rangi na maandishi mbalimbali, gari la abiria la rangi ya buluu limepakiwa karibu na magari.

Gari ndogo la abiria ambalo lina fanana na matatu likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Bango kubwa la njano juu ya gari linaandikwa. Gari yenyewe lina rangi ya kijivu na mistari ya njano na buluu. Kando ya gari upande wa kulia kuna mwanamke.

Eneo la maegesho ya matatu huku matatu nyeupe iliyokauka ikiwa katikati. Mwanamke amevaa koti ya rangi ya kijani kibichi na begi la kahawia anapanda ndani ya matatu hiyo.

Matatu mbili zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Matatu ya mbele yenye rangi ya kijivu na buluu imeandikwa juu yake. Hiyo nyingine ikiwa kuwa nyuma ikiwa na rangi ya kuvutia na mchoro wa kutunia.

Mazingira ya barabarani yenye shughuli nyingi na watu kadhaa wamesimama au kutembea. Kuna mwanaume amevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi yenye kikanda inayong'aa na kofia nyeupe akishika kibao juu ya kichwa yake.

Barabara yenye shughuli nyingi, ambapo magari mengi yanasubiri kwenye foleni. Katikati ya barabara, kuna ishara nyekundu ya trafiki inayoonyesha hakuna kupiga kona, ikionyesha sheria za barabara.

Handaki kubwa la gari likionekana limejengwa kwa saruji na lililo na rangi ya manjano juu. Gari jeusi aina ya van na gari jingine chungwa linaonekana likipita mbele ya handaki.

Kundi la watu wakisubiri au wakipanda basi ndogo la abiria ambalo limeonekana kuwa matatu barabarani. Wanaume kadhaa wamesimama karibu na basi hilo wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida huku mmoja akiwa amevaa kofia nyekundu.

Kituo cha basi ambapo watu wengi wanatembea na kusubiri mabasi. Mabasi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara yakiwa yamejaa abiria. Watu wanapanda na kushuka kutoka basi wakionyesha shughuli za kila siku.

Treni ndefu yenye rangi nyeupe, zambarau na chungwa linalosimama kwenye nyumba ya reli. Treni hii inaonekana kupitia uzio wa waya unaofunika sehemu kubwa yake.

Mtaa yenye shughuli nyingi nchini Kenya ikionyesha gari ndogo la abiria lijulikanayo kama matatu lenye rangi ya kundu au njano. Mlango wa matatu umefunguliwa na abiria wanaonekana ndani mbele ya...

Kituo cha gari ambacho ni cha kuchukulia abiria ambalo tunaona mabasi yakiwa yamepakiwa. Mabasi ya rangi ya buluu na samawati.

Shughuli nyingi barabarani ikiwa na umati wa watu wakitembea na mabasi ya abiria yaliyopambwa na michoro ya kuvutia. Upande wa kulia Kuna watu watatu wamevaa nguo zenye rangi ya kufanana.

Jiji lenye shughuli nyingi ikionyesha barabara iliojaa magari na watu katikati kuna basi dogo jeusi lenye jina mbele yake kuna namba ya usajili upande wa kulia wa picha kuna kundi la watu wanaotembea kando ya barabara.

Barabara yenye lami inaonekana na alama nyeupe za kivukio la wategemea kwa miguu katikati. Kando ya barabara, kuna ishara ya hataji tahadhari pembe tatu yenye picha ya mtu anayetembea ikionyesha kivuko cha mtembeaji kwa mguu.

Daraja la barabara ambalo limepakwa rangi ya manjano na kijivu. Juu ya daraja kuna ujumbe mkubwa unaoandikwa kwa kiingereza ukitoa onyo kwa madereva.

Tunaona njia iliyo na kazi nyingi. Njia moja ina msongamano wa magari na magari yenye rangi tofauti kama vile gari nyeupe, nyeusi na nyekundu. Pia, tunaona watu wakipita.

Eneo la kituo cha matatu au basi jijini, katikati kuna matatu nyeupe yenye mstari wa njano iliyo na namba ya usajili. Juu ya matatu, kuna mbao zenye maelezo ya njia.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi ambalo ni safi na eneo la jiji nchini Kenya. Gari aina ya matatu linaonekana wazi likiwa na neno limeandikwa nyuma ya matairi ya vyada juu ya paa lake..

Kituo cha reli cha Pipeline na mazingira yake yenye shughuli nyingi. Upande wa kushoto kuna barabara inayojaa magari mbali mbali kama vile: mabasi, matatu na magari ya kibinafsi.

Barabara pana yenye magari machache na miti mirefu upande wa kushoto. Magari yanapita kwenye njia tofauti. Kwa mbali kuna bango kubwa la matangazo na jengo la juu.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani. Kuna foleni ndefu ya magari ya aina mbalimbali ikiwemo matatu, mabasi, malori na mizigo yenye rangi ya njano na magari madogo.

Msongamano wa magari na shughuli za binadamu katika barabara yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi na matatu yaliyojaa watu huku magari madogo yakipitana katikati. Jengo kubwa la rangi ya dhahabu linaonekana.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyo na magari na pikipiki zikipitana. Katikati kuna bodaboda ikifuata gari la rangi ya machungwa. Juu ya barabara kuna daraja refu la wateja wa miguu.

Basi ndogo lililobadilishwa kuwa matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli. Matatu hayo yana rangi ya bluu na machungwa na lina maandishi mbele ya gari liloonyesha jina ya matatu na chama cha mwamiliki.

Barabara yenye shughuli nyingi, katika jiji, iliyojaa matatu na watu. Katikati, kuna watu ya rangi zambarau na kijivu inaonyesha kwa maandishi, juu na ubavuni, namba ya usajili wa matatu hiyo pia inaonekana.

Barabara pana yenye magari yasiyosafiri pande zote mbili. Upande wa kushoto, kuna lori jeupe la mizigo na upande wa katikati kuna gari jeupe ndogo. Mti mrefu wenye majani mabichi unapanuka kando ya barabara.

Kuna matatu ya rangi ya machugwa, nyeupe ya blue yakiwa na nambari ya usajili na kwenye kioo cha mbele kichwa cha basi kimeandikwa na chini yake kuna nembo ya Isuzu.

Shughuli nyingi barabarani ambapo basi kubwa la abiria la rangi ya bluu na nyeusi limeegeshwa. Mwanaume amevaa fulana ya bluu na kofia, amebeba kibao kirefu akitangaza huduma au biashara.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, pengine katika eneo la mjini, likiwa lina magari kadhaa mbele. Mojawapo likiwa ni ishara kubwa juu ya paa lake. Nyuma kuna majengo mbalimbali.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwezekana barabara kuu, ikiwa na magari kadhaa yanayosafiri katika pande tofauti. Upande wa kushoto wa picha, gari ndogo aina la matatu la rangi ya kijivu na mistari ya njano inaonekana.

Foleni ndefu ya magari na malori barabarani ikionyesha shuguli za usafiri jijini. Watu wanatembea kando ya njia iliyokaribu na barabara, huku majengo marefu yakionekana nyuma yao, miongoni mwa majengo hayo kuna bango la shule lililoandikwa.

Barabara ya shughuli nyingi nchini kenya ikionyesha basi kubwa la zambarau likiwa limejaa abiria na limeegeshwa kando ya barabara. Abiria wengi anashuka na kupanda basi huku watu wengine wakitembea karibu na barabara.

Barabara ya shughuli nyingi, katikati ya jiji. Ikiwa na watu wengi, mabasi na majengo marefu. Upande wa kushoto kuna jengo refu la kisasa, na mbele yake kuna bango la benki. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida wakiwemo wanaume na wanawake.

Hapa tunaona basi kubwa la abiria ya rangi ya buluu na kijani, limeegeshwa kwenye kituo likisubiri abiria. Watu wanasimama karibu na basi, wengine wakionekana kuingia ndani, pikipiki ya rangi ya zambarau imesimama mbele ya basi.

Barabara kuu yenye njia nyingi imejaa magari na alama za barabarani. Barabara hiyo inaonekana pana na safi ikiwa na mistari iliyopakwa wazi ikionyesha njia mbalimbali. Upande wa kushoto barabarani kuna uzo wa chuma.

Matatu ya rangi ya zambarau yenye maneno yaliyoandikwa juu yake, likiwa limeegeshwa barabarani. Namba ya usajili ya matatu inaonekana. Mbele ya matatu, kuna mwanaume aliyevaa shati nyeupe na kofia ya bluu akiongea na mwanamke aliyevaa sketi ya kijani.

Shughuli nyingi za usafiri mjini hasa matatu mbili zikiwa zimepakiwa katikati ya barabara. Matatu ya kushoto imeandikwa huku ile ingine ya kulia imechorwa kuvutia na majina.

Kituo cha basi au sehemu ya kupandia abiria katikati ya jiji, nchini Kenya. Upande wa kushoto na kulia, kuna mabasi mawili makubwa ya abiria yakiwa na rangi tofauti. Basi la kushoto lina rangi ya kijani na nembo mbele yake.

Eneo lenye shughuli nyingi la kituo cha mabasi au matatu ambapo basi la buluu linalopangwa likiegesgwa. Kuna watu wengi wanaonekana wakishuka na wakiwapa mizigo. Basi lina bango kubwa mbele yakiwa yanaonyesha njia mbali mbali kama vile Ruiru, kimbo, Juja. Mwanamke mmoja amevalia miwani mbele ya basi.

Eneo la maegesha ya mabasi yenye shuguli nyingi ambapo mabasi na matatu ya rangi mbalimbali yameegeshwa. Mabasi ya buluu na ya manjano pamoja na matatu ya buluu nyekundu na nyeupe yanaongeza uhai kwenye mandhari.

Bango kubwa lenye namba kubwa nne nyekundu upande wa kushoto, upande wa kulia wa ango kuna orodha ya majina yaliyoandikwa na herufi kubwa na rangi tofauti, baadhi ya majina yaliyosomeka ni County.

Hiki ni kituo cha mabasi ya kushushia abiria na kuchukua abiria. Tunaona mabasi mawili, moja la rangi ya kijani kyepesi na iliyozodeka. Ya pili ina rangi ya miazo.

Hapa kuna mfumo wa kusafisha maji au kituo cha kuzalisha kwa maji, chenye miundo ya chuma na mabonga meupe. Vifaa vya rangi vya buluu, vimeunganishwa kwenye mfumo na maji yanaonekana yakiwasahani kwenye chombo cha chuma.

Tunaona lori lililobeba taka ama mzigo juu, pia tunawaona watu wawili walioketi juu ya lori ikienda katika safari yake.

Picha inaonyesha chemichemi ya maji ya zamani ya viwango viwili vikitoa maji kwa kasi. Juu maji yanaruka hewani yakitengeneza mawimbi madogo.

Shimo la kina lenye udongo mwingi na maji yenye matope chini. Katika shimo hilo kuna vijiti au mabaki ya mmea yaliyochomoza kutoka kwenye maji. Bomba mawili ya kijani mabichi na bomba moja jeusi yanaonekana.

Bomba kubwa la chuma au plastiki enye rangi ya kahawia na buluu ambalo linamwaga maji mengi kwa nguvu na kutengeneza mporomoko wa bango ya maji yanayotiririka chini.

Mfereji mrefu na mweusi uliotengenezwa ardhini ukijaa maji yanayotiririka na machirizi ya maji ikionyesha mwendo wake. Kando ya mfereji, udongo mweusi uliotolewa unawekwa road .

Mfumo tata wa mabomba na nyaya zinazounganishwa kwenye ukuta wa rangi nyeusi na kijivu inayokolea ikitoa hisia za mazingira wa tavu na vijengo vya zamani.

Eneo la usafishaji wa maji labda duka la maji au kituo cha kusafisha. Kama inavyoonekana kupitia kwa paa za chuma zinazopita mbele. Katikati kuna mashine ya kusafisha maji yenye miundo ya chuma inayong'aa.

Mfumo wa kusukuma maji au ikiwa na pampu mbili ya rangi ya njano na ya blue . Pampu hizi zimeweka kwenye fremu za chuma na zimeunganishwa na bomba nyeupe na ya blue . Upande wa kushoto kuna pampu ndogo ya njano.